Utaona mtu akijaribu kupika wali. Kuna wali ulio kwenye sufuria na umefunikwa na pia yaonekana kuwa alijaribu kuchota wali huo na kijiko.

Twamwona mvulana mmoja akimkama ng'ombe, mvulana huyu ameketi kwenye mchanga na pia anakama ng'ombe akiweka maziwa kwenye ndoo.

Hapa twaweza kuona mama mmoja ambaye anakama ng'ombe wake. Mama huyu ana ndoo ambayo ameweka chini ya ng'ombe huyu kuweza kuweka maziwa ambayo itatoka kwenye ng'ombe wake.

Twaona ng'ombe wawili waliolala kwenye uwanja ulio na nyasi mzuri ya rangi ya manjano. Ng'ombe hawa mmoja wao akionekana kuwa ng'ombe wa maziwa wanaonekana kuwa wamekufa.

Tunaona mhudumu wa afya, mwanamke, ambaye ni mwanamke aliyevalia koti la samawati, glavu na barakoa, akiangalia hali ya maziwa.

Huyu ni mkulima aliyo kwa shamba lake la mahindi, mkulima huyu anaonekana kuwa ametoa mahindi kadhaa na ameshikilia hindi moja kwa baadhi ya zile alizotoa kwenye shamba lake.

Twaona kuwa kuna maziwa ambayo imeletwa ikiwa kwenye tanki na watu hawa na kuna mmoja ambaye anasafisha maziwa hiyo akiweka kwenye sufuria moja kubwa iliyo hapo chini.

Katika sehemu hii twamuona mkulima huyu, ako katika shamba lake la ndizi, ambayo ina migomba mingi na ana ndizi nyingi ambayo ameweza kuvuna kutoka kwa shamba lake.

Twaona ng'ombe wengi walio kwenye zizi, kuna mmoja anayeonekana ana chuma shingoni na pia kuna mkulima mwanamke aliye na, anayeonekana kumwosha ng'ombe wake.

Tunamuona mchungaji mmoja aliyevalia shati la buluu amepeleka ng'ombe malishoni. Twaona pia kuna ng'ombe watano waliopelekwa malishoni na kuna chakula ya ng'ombe.